Hii ni kituo cha umeme chenye minara mingi ya kusambaza nguvu za umeme kwa kiwango kikubwa. Kuna miundo mbinu ya waya za juu na transfoma zilizopangwa kwa utaratibu. Bango la upande wa kushoto linaonyesha jina la kituo pamoja na mradi wa usambazaji kutoka mombasa hadi Nairobi. Mandhari yanaonyesha eneo la mradi mkubwa wa miundombinu ya nishati.

Nguzo mbili za umeme zimebeba transfoma ya kusambaza nguvu za umeme kwenye eneo la makaazi. Waya za umeme zinasambaa pande zote na miti mirefu pamoja na majani yanazunguka eneo hilo. Anga ni ya mawingu ishara ya mvua au hali ya baridi.

Nguzo mbiliza mbao kimebeba kifaa cha umeme kilichowekwa juu kwa ajili ya kusambaza nguvu za umeme kwa maeneo ya karibu. Waya nyingi zimetandazwa kutoka juu huku alama za tahadhari za athari ya umeme zikiwa zimebandikwa chini ya nguzo.

Wafanyakazi kadhaa wa umeme wakipanda ngazi nyekundu na nguzo za umeme zilizojaa nyaya nyingi. Nyaya hizi zimeunganishwa kwa utata zikipita juu ya barabara. Chini kuna basi la buluu na magari mengine ikionyesha eneo lenye shughuli nyingi mjini. Jengo la ghorofa linaonekana upande wa kulia likiwa limefunikwa kwa wa buluu labda tovuti ya ujenzi.

Tunaona jengo kubwa lenye paa la kijani kibichi likitawala sehemu ya chini ya picha likionyesha muundo wa kiwanda au gala. Nyuma yake, nguzo ndefu za kusambaza umeme zimesimama imara zikibeba nyaya nzito zinazokatiza anga. Mbali zaidi tunaona safu ndefu ya miti na mimea inayounda upeo wa macho na anga la buluu hafifu likitanda juu.

Wafanyakazi wawili wa huduma ya umeme wako kwenye ndoo ya kuinuliwa inayoshikiliwa na gari maalum lenye mkono wa maji maji. Wamevaa mavazi ya usalama na kofia za chuma huku wakifanya kazi juu ya nyaya za umeme. Mazingira yamezungukwa miti mingi ya kijani na kuna matawi yaliyoanguka chini yakionyesha huenda walikuwa wakikata tawi yaliyoguza nyaya.

Hii ni taswira ya kituo cha kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya joto ardhi. Kuna majengo makubwa ya viwandani yenye rangi ya kijani. Mabomba ya chuma yanaelekeza mvuke na moshi unaopanda angani. Kituo hiki kipo katika eneo la milima kikizungukwa na miti ya porini. Mazingira yanaonyesha shughuli kubwa za teknolojia.

Inaonyesha kituo kikubwa cha umeme kikiwa na miundo mbinu mingi ya chuma na nyaya za umeme zinazopita angani. Mandhari nyuma inaonyesha anga la bluu lisilo na mawingu likionyesha hali ya hewa ya jua kali. Njia ya saruji inapita katikati ya kituo ikiwa imepambwa na bendera ndogo. Eneo lote limefunikwa na changarawe likiashiria mazingira ya viwandani na miundo mbinu muhimu ya umeme.

Kuna minara mingi ya chuma, nyaya na vifaa vingine vya umeme vilivyopangwa kwa safu. Eneo linalozunguka ni wazi, lina udongo wa kahawia na mimea iliyokauka ikionyesha mazingira kame au nusu kame. Anga ni bluu isiyo na mawingu mengi. Muundo huu ni muhimu kwa usambazaji wa umeme na ukubwa wake unaonyesha umuhimu wake katika gridi ya taifa.

Daraja refu la watembea kwa miguu linaelekea kwenye majengo ya miundo mbinu ya kiteknolijia pengine sehemu ya bwawa au kituo cha kuzalisha umeme. Vimezungukwa na vizuizi vya chuma vya blue na taa zilizopangwa kwa mstari pande zote mbili. Mandhari ya mbali inaonyesha maji na milima. Chini ya anga lenye mawingu mazito.

Wanaume waliovaa mavazi ya kazi wako kazini kando kando ya barabara wakitumia ngazi refu kupanda mti wa nguzo. Kuna nyaya zinazoonekana na kuni za tahadhari zimewekwa barabarani kuonya watumiaji. Mazingira yana miti na ua uliopandwa pembeni ya ukuta.

Mwanamume amevaa fulana ya kijivu anajaza maji kwenye mitungi ya plastiki ya rangi ya bluu na njano iliyopangwa kwenye mkokoteni wa magurudumu mawili. Maji yanamwagika kutoka kwa bomba dogo huku baadhi ya mitungi ikiwa imeegemea. Mazingira yanaonyesha hali ya juhudi za upatikanaji wa maji katika maeneo yenye changamoto za huduma hiyo muhimu.

Mwanaume amevaa shati la mistari mekundu na suruali ya jeans anatembea kwenye matope na maji ya mafuriko yaliyojaa takataka. Majengo ya mabati yameharibika, baadhi yakining'inia au kuporomoka. Kando, watu wachache wamesimama karibu na nyumba zilizojaa nguo zikining'inia.

Simba jike ameketi kimya na nyasi ndefu za savannah akiwa macho kuelekea upande wa kushoto kana kwamba anawinda au kuchunguza mazingira. Mbali kuna milima yenye ukungu hafifu. Mandhari ni ya asili yenye utulivu na mwanga hafifu wa asubuhi au jioni.

Mtu aliyevalia sare ya kijani na kofia ya chuma ya rangi ya machungwa anakusanya taka kando ya mto. Anafanya kazi ya kusafisha mazingira kwa kuokota plastiki na uchafu mwingine kwenye kingo za mto uliojaa taka. Nyuma yake kuna daraja la zege, nyumba za mabanda na mimea ya kijani ikionyesha juhudi za kulinda mazingira katika eneo la makazi

Mtu huyu amevalia vulana ya bluu na kaptula nyeusi na anaonekana akikimbia kuelekea mbali na kamera mkongo wake akiwa ametasamana na mtazaji. Njia inaonekana kupinda kidogo upande wa kulia, pembeni mwa njia kuna majani mengi yalioanguka na mimea mengine ya kijani kibichi.

Kundi la pundamilia linasimama kwenye njia ya vumbi katikati ya nyasi za savannah . Huku majengo marefu ya jiji yakionekana kwa mbali. Mchanganyiko huu wa maisha ya porini na mazingira ya mijini unaonyesha mvuto wa kipekee wa maeneo ya mijini yaliyo karibu na hifadhi.

Mtaa wenye msongamano mkubwa wa makazi umejengwa kando kando ya mto mchafu uliojaa taka. Nyumba nyingi zimejengwa kwa karibu, nyingi zikiwa na paa la bati. Mandhari inaonyesha changamoto za upangaji miji na hathari za uchafuzi wa mazingira.

Katikati ya ziwa, mti mkubwa ulianguka umevuka kutoka upande mmoja hadi mwingine, shina lake likionekana wazi juu ya maji, pade zote za ziwa zimezungukwa na miti mirefu na mimea mingi minene vikionyesha mazingira ya asili labda bustani au eneo la hifadha la wanyama pori, maji yanaonekana kuwa na matope kidogo.

Wanyama pori wanashughulikia kifaru mkubwa wakimsaidia kupanda ndani lori ya kijani kibichi. Vifaru huyo anaonekana mkubwa na mweusi akiwa na kamba zilizofungwa miguuni mwake . Wanaume kadhaa wamevaa sare za kijani kibichi na buti wakimshughulikia vifaru kwa uangalifu mkubwa.

Nyati mweusi mwenye pembe fupi amesimama karibu na uzio wa waya na nguzo za mbao. Nyuma yake kuna msitu wenye miti na majani mabichi ikionyesha mazingira ya asili. Ardhi chini yake ni kahawia kwa upande wa kulia kuna chombo cha kulishia chakula cha wanyama. Uzio unaashiria kuwa mnyama huyu yuko ndani ya eneo lililohifadhiwa.

Twiga wamejaa utulivu uku wakifurahia mazingira ya asili. Rangi yao ya kahawia na madoadoa inang'aa vizuri kwenye mwanga wa jua. Mandhari ya kijani na anga la buluu linaonyesha uzuri wa pori. Ni picha ya utulivu na maajabu ya wanyama wa Savanna.

Mifuko mingi ya plastiki imekusanywa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na mtu mmoja anaonekana akisimama juu ya rundo hilo akichukua baadhi ya mifuko. Mazingira yanaonyesha juhudi za ukusanyaji wa taka au urejeleaji wa plastiki katika eneo la makazi huku kuta za mawe zikionekana nyuma. Hali ya anga ni yenye mawingu.

Kando ya kidimbwi, kuna nyasi zilizokauka na baadhi ya taka ndogo zilizotupwa karibu na maji. Mbele kuna chemichemi inayotoa miale ya maji angani huku mitende ikionekana upande wa pili wa bustani. Mandhari hii inaonyesha mchanganyiko wa mazingira ya asili na mji.

Makazi duni yaliyofurika yamejengwa kando ya mto wenye matope, ambapo taka zimetapakaa kila mahali. Nyumba nyingi zimetengenezwa kwa mabati na mbao, zikionyesha hali mbaya ya maisha. Watoto na watu wazima wanaonekana karibu na maji machafu, wakicheza au wakipita tu. Majengo marefu yanajitokeza kwa mbali yakitoa tofauti kubwa kati ya makazi haya na maendeleo mengine ya jiji.

Shamba lenye miti ya kahawa iliyokomaa limejaa kijani kibichi. Miti imetandazwa kwa mpangilio mzuri juu ya ardhi yenye rutuba huku nyasi ndogo zikichukua chini. Anga lina mawingu mepesi likidokeza hali ya hewa ya mvua au baridi. Mazingira yanawakilisha kilimo endelevu cha kahawa vijijini.

Mnyama mwenye madoa anayefnana na chui amepiga magoti karibu na birika la maji akinywa. Macho yake makali yanatazama mbele kwa makini, huku manyoya yake ya rangi ya dhahabu na madoa meusi yaking'aa, mazingira yana nyasi nyingi na miti yakionyesha mazingira ya hifadhi au busatani ya wanyama.

Hii ni sehemu ya mtaa wa kihali ya chini na nyumba zimejaa kwa karibu huku paa za mabati zikionyesha hali ya uchumi duni. Miti na miundombinu ya umeme inaweza kuonekana ikionyesha mazingira ya mtaa wa mijini uliojaa watu na shughuli nyingi.

Wanaume na wanawake wamevalia mavazi ya kitamaduni na wanacheza ngoma ya kikabila katika ukumbi mkubwa wa maonyesho. Wanaume wamevaa vilemba vyekundu na vitambaa vya mabegani huku wanawake wakiwa kwenye nguo za rangi ya manjano na nyeusi. Watazamaji wamekaa kwenye viti vya kijani wakifuatilia kwa makini.

Wanyama wa porini kama vile pundamilia, nyumbu na tembo wanachungulia kwenye nyasi za savana, huku majengo marefu ya mji yakionekana kwa mbali, mchanganyiko huu wa mji na pori unaonyesha mandahari ya kipekee ambapo mazingira ya asili na maendeleo ya mijini vinaishi kwa ukaribu. Miti ya miombo inatwala mandhari ya mbele.

Makazi ya mabanda yamejengwa kwa mabati na matope yakionyesha hali ya maisha ya kipato cha chini. Mbele ya nyumba kuna taka nyingi zilizotapakaa, zikiwemo plastiki na karatasi ambazo zimekusanyika kwenye mataro wa maji machafu. Hali hii inaashiria changamoto ya usafi wa mazingira na usimamizi wa taka.

Daraja refu la reli limejengwa juu ya nguzo imara zinazopita juu ya timbara za kijani. Miundombinu hii ya kisasa inaonyesha maendeleo ya usafiri wa kasi. Inayoweza treni kupita maeneo ya mbali bila kuathiri mazingira. Anga ni angavu likiongeza utulivu wa mandhari.

Njia ya udongo mwekundu unapita katika ya bustani Yenye nyasi kijani kibichi na miti mingi iliyostawi. Kando ya njia kuna vichaka viwili vilivyokatwa kwa umbo la duara . Kuna jumba ndogo lenye paa la bati linalozungukwa na miti mirefu. Mazingira ni tulivu yenye hewa safi na mwanga wa asili unaopenya kupitia matawi.

Watu wamekusanyika chini ya hema jeupe, wakihudhuria hafla rasmi. Kuna meza yenye viti, maafisa walioketi na mtu aliyesimama akizungumza kwa kipaza sauti. Mbele kuna mikono ya kazi kama koleo na nyembe na bango linaloonyesha kuwa tukio linaendeshwa na kaunti ya jiji la Nairobi. Mazingira yanaashiria usinduzi au shughuli ya usafi au maendeleo ya jamii.

Mnyama mdogo mwenye manyoya ya kahawia na miguu miembamba anaonekana akiwa amesimama kwenye majani mabichi akiwa makini na mazingira yanayomzunguka. Ana masikio makubwa yaliyosimama na macho makubwa ya mviringo. Nyuma yake kuna vichaka vya kijani vinavyoonyesha kuwa yuko kwenye msitu au eneo la asili. Mazingira ni tulivu yakiashiria maisha ya porini.

Twiga watatu wamesimama juu ya nyasi na kati ya vichaka vya miiba kwenye uwanda wa savana. Wanatazama mbele kwa makini huku anga ikiwa na mawingu meupe na bluu ikiashiria hali ya hewa tulivu ya jua. Mazingira haya ni ya asili.

Maji ya mafuriko, yanatiririka kwa kasi kwenye mto mchafu uliopita katikati ya makaazi ya watu. Kingo za mto zimejaa taka ngumu na plastiki, zikionyesha hali duni ya usafi na mifumo hafifu ya mifereji. Jengo la matope na makaazi ya hali ya chini, yanaonekana kando ya mto na anga limetanda na mawingu ya mvua.

Inaonyesha eneo lenye shughuli nyingi la kituo cha mabasi au matatu. Magari mengi meupe na manjano yamesimama yakisubiri abiria . Mabango marefu yenye tarifa za nauli yanaonekana juu ya magari. Majengo marefu ya biashara yamejengwa nyuma. Watu wengi wanasimama na kutembea wakionyesha shughuli za usafiri wa uma katika jiji.

Basi la rangi ya zambarau, lililojaa abiria limesimama kando ya barabara yenye vumbi. Watu kadhaa wanatembea au kusimama karibu na basi hilo wengine wakipanda au kushuka. Majani mabichi ya miti yanaonekana nyuma na jengo jingine linaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa jua na shughuli nyingi zinaendelea barabarani.

Gari la abiria aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara kwenye mtaa wenye shughuli nyingi jijini. Abiria wawili wamesimama karibu na mti, mmoja akiwa anatoa pesa. Miti imepangwa kando ya barabara na kuna mabango ya matangazo na magari mengine mbele yakionyesha mazingira ya katikati ya jiji.

Tunaona basi ndogo la abiria au matatu lililosimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Basi hilo lina rangi ya kijivu na michoro ya zambarau na waridi likiwa maandishi makubwa juu yake. Abiria wanaingia na kutoka. Karibu na basi mtu anabeba bango kubwa lenye orodha ya nauli ya maeneo tofauti. Majengo marefu yameonekana nyuma na watu wameonekana wakitembea kando ya barabara.

Gari la abiria aina ya matatu imesimama kando kando ya barabara katikati ya jiji. Abiria na makanga wanaonekana wakiingia na kutoka, huku barabara ikiwa na shughuli mingi za magari na watu. Mazingira ni ya mijini yenye majengo marefu.

Mabango makubwa yameandikwa majina ya vituo vya miji. Watu wengi wanapita na wengine wakiwa katika maandalizi ya kusafiri. Jengo refu lenye madirisha mengi na majengo mengine ya kibiashara yanaonekana nyuma yakionyesha enoa la jiji lenye shughuli nyingi.

Gari la usafiri wa umma limesimama kwenye kituo kilichojaa abiria na wachuuzi. Juu ya gari kuna begi na mzigo na kuna bango lenye maandishi ya maeneo ya safari. Watu wanasubiri, wengine wakiwasiliana au kununua bidhaa pembeni ya barabara. Mazingira ni yenye shughuli nyingi.

Barabara kubwa yenye magari mengi ya usafiri inaonekana ikiwemo mabasi ya rangi angavu yaliyochora michoro maarufu maarufu kama matatu. Watu wanatembea kando ya barabara huku wengine wakisubiri usafiri. Mandhari ya jiji na miti ya kijani ipo kwa mbali. Mazingira hayaonyesha pilkapilka za jiji.

Inaonyesha mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi ikiwezekana jijini au mji nchini Kenya. Kipau mbele katika picha ni basi ndogo lenye rangi ya fedha na mstari wa manjano ikionyesha kuwa ni usafiri ya umma. Kuna nguzo za umeme na nyaya zilizoning'nia juu na watu wachache wanaonekana pembeni ya barabara wakionyesha mazingira ya jiji lenye shughuli.

Barabara ya katikati ya jiji imejaa shuguli nyingi. Watu wanapita na wengine wanashugulika na biashara pembeni. Maduka yamejaa bidhaa kama nyaya na nguo huku wauzaji wakiwa langoni. Mandhari inaonyesha uchumi wakawaida wa taa unaotegemea usafiri na biashara ndogondogo.

Barabara ya lami yenye njia nyingi ina magari ya rangi tofauti na bodaboda zikielekea mwelekeo mbalimbali. Mandhari ya mjini inaonyesha majengo marefu kwa mbali, mabango ya matangazo na barabara safi inayorahisisha usafiri wa haraka.

Barabara kuu yenye njia nyingi imeonyeshwa ikiwa na magari machache yakipita kwa kasi. Juu ya barabara kuna daraja la waenda kwa miguu lenye paa la buluu linalounganisha pande zote mbili. Pembeni kuna watu wachache wakitembea. Nguzo za taa na kingo za usalama katikati ya barabara. Mazingira yanaonyesha mpangilio mzuri wa miundombinu ya usafiri mijini.

Basi la kijani limeegeshwa kando ya barabara ya jiji, huku watu wakisubiri au wakizungumza karibu nalo. Mabasi mengine ya rangi tofauti yanaonekana nyuma yakionyesha hali ya pilikapilika za usafiri wa mijini. Maafisa wa usalama au wahudumu wa usafiri wamevaa sare na miti ya mtaa imetoa kivuli barabarani. Mazingira yanaonyesha kituo cha magari ya usafiri wa umma.

Watu wachache wanaonekana wakivuka barabara au kutembea kando yake. Barabara hiyo inapita karibu na eneo lenye miti mingi, na nyuma yake kuna majengo ya makazi au biashara yalioyoenea kwenye mlima. Anga linaoekana kuwa jeupe, labda kutokana na ukungu na mawingu. Inaonyesha hali halisi ya msongamano wa magari katika jiji.

Watu wanasimama na kutembea karibu na matatu zilizopaki kwenye kituo cha magari, katikati ya jiji. Mabango ya maeneo kama Nakuru, Nyeri na Karatina yanaonekana juu ya magari. Majengo ya ghorofa yamezunguka eneo hilo na askari wa trafiki amesimama karibu na nguzo. Eneo lina shughuli nyingi na msongamano wa watu.

Mabasi ya abiria yameegeshwa kando kando ya barabara kwenye kituo chenye msongono katikati ya jiji. Askari wa usalama na wahudumu wa magari wamesimama karibu wakielekeza abira. Mitaani kuna mabango enye nambari za magari na maeneo ya kuelekea kama Umoja.

Barabara hii ina msongamano mkubwa wa magari yakiwemo mabasi, matatu, malori na magari madogo. Watu wachache wanavuka bara upande wa kushoto huku nyuma yao kukionekana mtaa uliojaa majengo ya makazi. Miti mirefu imepandwa kando ya uzio wa taasisi ilio upande wa kulia.

Barabara inaonyesha msongamano wa magari ikiwa katikati ya jiji. Kuna dalili ya tahadhari ya waenda kwa miguu na taa za kuongoza magari, watu wanavuka, magari yanagonja na mazingira yanaonyesha mvua au unyevunyevu ardhini. Hali inaonyesha shughuli nyingi za kila siku mjini.

Barabara kubwa yenye njia tatu ina magari yakisafiri kwa mwenekeo mmoja huku upande wa pili ukiwa na msongamano mdogo. Jiji linajitokeza kwa mbali na majengo marefu yenye rangi mbalimbali. Mabango ya kibiashara yamewekwa pembeni ya barabara na taa za barabarani zimesimama juu. Mazingira ni safi na yanaonyesha eneo la mijini lenye shughuli nyingi.

Taka nyingi za plastiki, karatasi, nguo na mabaki ya vyakula zimetapakaa kwenye sehemu ya wazi ya ardhi. Nyuma yake kuna nyasi na vichaka vya kijani vinavyoonyesha eneo la wazi karibu na majengo ya shule au makazi. Uchafu huu unasababisha uchafuzi wa mazingira na unatishia afya ya jamii inayozunguka eneo hilo. Mazingira haya yanahitaji usafi wa haraka na mpango bora wa usimamizi wa taka.

Msichana amevaa fulana nyeusi yenye mandishi ya rangi angavu na amesimama akiegemea mtungi wa maji wa plastiki wa manjano. Pembeni kuna ndoo ya rangi kampuni ya Crown na watu wengine wamesimama karibu naye wengine wakiwa na mavazi ya kijani.

Udongo wenye unyevunyevu umevurugika vibaya ukionyesha alama za matairi ya mashine nzito, katikati kuna bomba jembamba la plastiki ya kijani na kahawia likiwa limeinama juu ya udongo, mandhari inaonekana ni shamba au eneo la kilimo lenye shughuli za kuchimba.

Njiani kuna magari mengine ya uma likiwemo matatu la njano na nyeupe. Mwanaume mwingine anasukuma rukwama tupu ya kubebea mizigo. Jengo kubwa la maegesho linaonekana upande wa kulia na waya wa umeme wamesambaa juu ya barabara nyembamba yenye shughuli nyingi. Mazingira yanaonyesha pilkapilka za jiji.

Majengo makubwa ya kiwanda yanaonekana yamejaa mabomba na mitambo mikubwa ya chuma. Rangi ya kutu inaonyesha matumizi ya muda mrefu. Mandhari ya anga la buluu inaogeza uzuri wa kipekee kwenye sura ya viwandani. Ni ishara ya maendeleo ya kiteknolojia na uzalishaji wa viwandani.

Mabomba makubwa ya kijani yanashuka kwa mteremko mkali katikati ya msitu mnene wa kijani kibichi. Muundo huu wa mabomba unatumika kusafirisha maji huenda kwenye mradi wa umeme wa maji. Mazingira ya asili yamezunguka miundombinu hii kwa uzuri.

Takataka nyingi zimetupwa kando kando ya mto, zikiwemo plastiki, nguo, karatasi, na mabaki ya vyakula visivyooza. Mazingira haya yanaonyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira na hatari kwa afya. Maji ya mto yanaonekana machafu na yanaweza kuwa chanzo cha magonjwa. Mazingira haya yanahitaji usafi na hatua za haraka za uhifadhi wa mazingira.

Tunaona safu ya mabomba makubwa ya chuma yenye rangi ya buluu angavu yakiwa yamepinda na kushikana na fani mbali mbali. Mabomba haya yanasimama juu ya jukwaa la saruji yakiashiria kuwa ni sehemu ya mfumo mkubwa wa viwandani labda usambazaji wa maji au mafuta. Kila bomba Lina muunganishi imara cha chini na vifaa vingine vya mitambo vinaonekana nyumba.

Kuna pump ya maji ya zamani ya chuma iliyosimama juu ya sakafu ya saruji. Mchoro wa jua unaangaza pump hio kwa mwanga wa dhahabu huku nyuma kukiwa na mandhari ya kijani na miti. Eneo linaonekana kua tulivu na la kijiji.

Bomba kubwa za chuma zilizoshika kutu nyingi zimepangwa chini kwenye nyasi karibu na barabara. Bomba hizi zinaonekana zimetumika kwa muda mrefu na zimeharibika sana zikionyesha kuwa zimeondolewa au zinajiandaa kubadilishwa. Baadhi ya bomba zimefungwa pamoja na vali au viungio vingine. Nyuma yake kuna miti mirefu na anga ya buluu ikionyesha mazingira ya nje, labda sehemu ya kazi au ukarabati wa miundo mbinu.

Majengo ya makazi ya ghorofa nyingi yanaonekana yakiwa yamejengwa kwa mawe ya rangi ya udongo. Matanki meusi ya maji yamepangwa juu ya paa la jengo kuu. Mandhari ya mbali inaonyesha miti na anga yenye mawingu mepesi, ikionyesha jioni au asubuhi utulivu.

Maji yanamwagika kwa nguvu kutoka kwenye bomba kubwa la chuma lililopinda yakielekea ardhini iliyojaa majani mabichi na mimea. Yanaonekana kuwa safi na yanatiririka kwa kasi yakionyesha kuwa yanatoka kwenye chano chenye msukumo mkubwa. Mazingirz yanaashiria shughuli za umwagiliaji au usambazaji wa maji shambani.